Mimea midogo ambayo inaonekana kuwa mboga, imepandwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi ya nyeusi na manjano. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama hydroponic . Mfumo huu hautaji mchanga, bali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe, mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha hydroponics . Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu ndani ya jengo. Mfumo huu hauihitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea midogo imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha haidroponiki. Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu ndani ya jengo. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea midogo imepandwa kwenye nyungu nyeupe, ambayo yanaonekana yakinawiri vizuri. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji na virutubisho.

Mimea midogo ambayo inaonekana kua mboga, imepandwa kwenye mabomba meupe. Huu unaonekana kua ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambao unajulikana kama hydroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga mbali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo ambayo inaonekana kua mboga imepandwa kwenye bomba amabayo imesimama wima mfumo huu unaonekana kua ni wa kisasa ambao unajulikana kama haidroproniki mfumo huu hauhitaji mchanga mbali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo aina ya mboga imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha hydroponiki. Mabomba hayo yamepangwa kwa safu ndefu. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo aina ya mboga imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha haidroponiki. Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea mingi yenye majani mabichi inakuwa ndani ya banda. Inaonekana kuna mfumo wa kisasa ya kilimo labda hydroponiki ukionekana kwa mabomba meupe. Kuta za banda zimetengenezwa kwa matundu au wavu vikisaidia kurekebisha hali ya hewa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaonekana, uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya PVC. Mimea michache midogo inakua ndani ya mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba hayo. Mfumo huu umeundwa kwa ajili ya kilimo cha hydroponic . Mazingira yanaonyesha nafasi ya ndani yenye ukuta wa mbao nyuma.

Mimea midogo imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kilimo cha haidroponiki. Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu ndani ya jengo. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani inakuwa kutoka kwenye shimo la chombo cheupe. Baadhi ya majani ina rangi ya kijani kibichi na mengine ina rangi ya kijani iliyokolea karibu na zambarau. Huu ni mfumo mpya wa kilimo usio hitaji mchanga mengi.

Mimea midogo imepandwa kwa utaratibu katika mabomba meupe. Mfumo huu unaonekana kuwa ni wa kilimo cha hydroponic .Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu ndani ya jengo. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Huu ni mradi mkubwa wa kuku ya kahawia. Kuku hao wanatembea huru ndani ya banda kubwa, huku wengine wanakula chakula kwenye chombo cha rangi ya samati. Hali hii inaonyesha ufugaji wa kuku wa biashara.

Hapa kuna rundo kubwa la vitunguu. Mtu anaonekana akipanga au akichagua vitunguu hivyo .Vitunguu vyenye rangi nyekundu iliyokolea iko katika sehemu moja. Inawezeka huyu ni mfanyibiashara sokoni au shambani.

Hili ni shamba kubwa lililojaa nyanya. Baadhi za nyanya zimeiva zikwa nyekundu tayari kuvunwa huku zingine zingali mabichi zenye rangi kijani. Udongo mwekundu unaonekana wazi kati ya mimea huku umwefunikwa na nyasi kavu labda kusaidia kuifadhi unyevu.

Ng'ombe kadhaa wako zizini wakila chakula kilichowekwa mbele yao. Vichwa vyao vimeingishwa kwenye chuma maalum, vinavyotenganisha kila mmoja kwa nafasi yake. Hakuna ng'ombe ambaye anagonga mwingine.

Hili ni shamba kubwa la mananasi lililo wazi. Mananasi mengi yameanza kukomaa yakipanga mistari mirefu. Miti michache yenye rangi ya kijani kibichi, inaonekana kwa mbali. Hali ya anga ipo tulivu.

Hili ni banda la kuku la kisasa lililo onyesha mfumo wa ufugaji wa kuku wa biashara wa mayai. Kuku wamefungiwa katika vizimba vidogo vidogo vilivyo pangwa kwa safu ndefu na ghorofa huku mayai yakianguka na kukusanywa kupitia mkanda maalum ilioko chini.

Shamba kubwa la kabegi limepandwa kwa mistari mirefu .Majani mabichi ya kabegi yametanda ardhini..yanaonekana yakiwa yamestawi na kukomaa vizuri. Mashamba yamepangwa kwa utaratibu mzuri.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wanaonekana wakiwa wamefungwa kwenye vibanda. Wanyama hawa wako ndani zizi kubwa, wakisubiri kulishwa au kukamuliwa. Mazingira yanaonekana kua ya shamba la maziwa au eneo la ufugaji. Ng'ombe hawa wamepangwa kwa safu, wakionyesha mfumo mpya wa kilimo.

Hili ni shamba kubwa la nyanya likiwa limepandwa kwa safu ndefu mimea ya nyanya imejaa matunda mengi yakiwa bado mabichi na machache yameanza kuiva , njia ya udongo katikati inatenganisha safu za mimea.

Huu ni mchakato wa kuchagua nyanya kiwandani. Nyanya nyingi nyekundu zinaonekana zikisafirishwa kwenye mkanda. Baadhi za nyanya zinaonekana zikidondoka chini kuashiria ya kwamba haziko katika hali nzuri. Mwanamke mmoja anaonekana huko nyuma akisimamia mchakato huo.

Shamba kubwa limejaa kabeji zilizonawiri vizuri. Mboga hizi zimepangwa na ziko tayari kuvunwa. Hii inaonyesha uzalishaji mkubwa wa mazao ya kilimo. Nyuma kuna safu ya miti inayoashiria mpaka ya shamba.

Wafanyakazi wanachambua pilipili hoho za kijani kwenye mstari wa uzalishaji ,kila mtu amevaa glovu na aproni kwa ajili ya usafi na usalama wa chakula pili pili zinapangwa na kuchunguzwa kabla ya kupakiwa kwenye masanduku.

Mimea michanga imepangwa kwenye mistari. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kando ya mimea. Hii inatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame. Mandhari ya miti yanaonekana kwa mbali.

Mimea michanga iliyonawiri vizuri imepangwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kando ya mimea. Mfumo huu unatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame.

Mimea midogo imepandwa kwa mstari kwenye shamba lililoandaliwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ili kuhifadhi maji na kurahisisha umwagiliaji. Kuna barabara ndogo ya udongo pembeni kwa ajili ya kupita. Mazao yanakuwa kwa mpangilio unaoonyesha usimamizi bora wa kilimo.

Mimea michanga ambayo inaonekana kuwa mboga imepangwa kwenye mistari. Mifumo ya umwagiliaji maji imewekwa kando ya mimea hii. Hii inatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame.

Huu ni mfumo wa umwangiliaji maji kwa kutumia bomba la plastiki. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo kwenda kwenye matuta yaliyopandwa mimea kama vile mahindi madogo. Mfumo huu husaidia kusambaza maji kwa ufanisi shambani.

Mimea michanga imepandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwa kando ya mimea hii, mfumo huu unatumika hasaa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame, mandhari ya miti yanaonekana kwa mbali.

Mimea michanga aina ya mboga imepandwa kwenye mistari mirefu. Mifumo ya umwagiliaji umewekwa kando ya mboga. Mfumo huu unatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame. Mandhari ya miti yanaonekana kwa mbali.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba madogo yamewekwa ardhini yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea midogo. Mfumo huu husaidia kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mimea michanga imepangwa kwenye mistari. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kando ya mimea. Hii inatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame. Mandhari ya miti yanaonekana kwa mbali.

Mimea midogo imepandwa kwa mistari kwenye shamba lilioandaliwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone imewekwa ili kuhifadhi maji na kurahisisha umwagiliaji. Kuna barabara ndogo ya udongo pembeni kwa ajili ya kupita. Mazao yanaonekana yanakua kwa mpangilio unaoonyesha usimamizi bora wa kilimo.

Mimea midogo huenda ya mboga au mimea mingine ya bustani imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mimea hiyo imepangwa kwa safu na inaonekana imewekewa mifumo ya umwagiliaji wa matone. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa labda kwenye bustani ya mboga au shamba ndogo.

Mimea kadhaa iliyostawi na kunawiri vizuri umepandwa kwenye udongo mwekundu. Tunaona mboga na nyanya. Mfumo wa umwagiliaji maji umewekwa kando ya mimea hii. Huu mfumo unatumika hasa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame.

Mimea michanga imepangwa kwenye mistari. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kando ya mimea. Hii inatumika hasaa katika sehemu yenye uhaba wa maji na sehemu kame. Mandhari ya miti yanaonekana kwa mbali.